Taswira hii inaonyesha duka la bidhaa za mitindo na mapambo ya mtaa likiwa limepambwa vizuri na kutapakaa kwa ustadi. Mannequin aliyevaa kofia kubwa nyekundu na blauzi ya duvet nyekundu na manjano akiwa katikati ya skrini akizingirwa na mapambo ya mtindo. Mabegi ya mikono, mikufu, hereni, vikapu na vitambaa vya shingoni vimepangwa kwenye rafu, meza na stendi za mapambo. Clutches za rangi nyekundu zenye mapambo ziko mbele pamoja na skafu ya rangi ya chungwa yenye mpangilio wa paisley .

Rafu ya duka imepangwa kwa usafi na kuvutia ikionyesha bidhaa mbalimbali za mitindo. Juu kuna viatu za wedges zilizowekwa karibu na bangili za dhahabu, huku rafu ya pili ikionyesha pochi ya bluu yenye mapambo ya dhahabu, pamoja na klachi ya kung'aa ya waridi. Rafu ya tatu ina pochi yenye muundo wa kahawia, standi ya mkufu mweusi, na herini za aina tofauti. Chini kabisa kuna pochi ya kijivu, miwani, na vitu vya ziada.

Hii inaonyesha sehemu ya ndani ya duka la nguo ambapo mavazi yamepangwa kwa ustadi wa hali ya juu. Upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa fulana, mashati na nguo zilizopangwa vizuri kwa kukunjwa. Katikati kuna kabati kubwa jeupe lenye nafasi ya kuweka nguo zilizopangwa. Upande wa kulia, kuna nguo zilizotundikwa ikiwa ni masuti, makoti, na mavazi ya kitaalamu au ofisini. Juu ya rafu hizo kuna safu ya viatu vilivyopangwa kwa uangalifu.

Mandhari hii ina onyesha mpangilio wa kisasa wa bidhaa za mitindo katika mazingira ya duka la rejareja, ikisisitiza mtindo wa mavazi, vifaa ya kujipamba na matangazo ya biashara. Mannequin aliye valishwa topu ya mistari, sketi nyekundu, miwani na kofia pana kuonyesha muanganiko wa utamaduni wa mitindo na ubunifu wa kisasa. Vifaa vya pembeni mikoba vito miwani na skafu vinaongeza utafauti wa chaguo kwa wateja.

Muundo huu unaangazia duka la nguo za mitindo likiwa na mabango ya punguzo hadi asilimia hamsini. Mannequins waliovalishwa mavazi ya kisasa na mashine ya kusafisha au kupiga pasi nguo pembezoni. Nguo zilizopo ni jaketi, makoti na nguo za rangi mbalimbali kama beige , nyeusi na kijivu, zilizopangwa kwa mpangilio maridadi na mazingira safi.

Muundo huu unaangazia harafu za viatu vya mtindo mbalimbali kuanzia Boots, Sneakers hadi viatu vya ofisini vikiwa vimepangwa kwa ustadi kwenye guzo za mbao. Baadhi vinaonekana kuwa vipya vingine vikiwa vya hali ya kawaida likionyesha mchanganyiko wabidhaa kwa matumizi na bei tofauti.

Muundo huu unaangazia duka la nguo na viatu wenye mpangilio wa kisasa na mandhari angavu. Mavazi kama mashati, suruali na makoti yamepangwa kwa mpangilio safi huku viatu vikiwa kwenye rafu na meza zilizoainishwa kuna mabango ya bei kama 1500 na 4100 ambayo huonyesha upatikanji wa bidhaa kwa bei nafuu na mazingira yaliyowazi yansaidia urahisi wa kushughulikwa kwa wateja.

Vibonzo vimepangwa kwa mavazi ya kisasa. Kimoja kikiwa na kimono chenye maua na kofia pana ya majani. Kingine kikiwa na shanga kubwa na nguo ya madoa. Mbele ya vibonzo kuna meza yenye vifaa mbalimbali vya mitindo, pochi za rangi tofauti, hereni ndani ya visanduku vya rangi na mkufu uliofungwa kwenye boksi. Upande wa kulia kuna stendi ya kofia aina mbalimbali na nyuma kuna rafu zilizojaa mapambo na vifaa vya urembo. Mwonekano wa duka unaonyesha mpangilio wa kuvutia unaolenga wateja.

Muundo huu unaonesha duka la kisasa la mitindo ya vifaa vya kuvaa likiwa na mwonekano wa kuvutia na wa kuvutia kibiashara. Ipo kwenye nafasi yenye taa nyingi, rafu safi na maandiko ya accesorize ikidokeza ni sehemu maalumu kwa mitindo ya wanawake kama mikoba, miwani, skafu na vitu.

Muundo huu unaonyesha mpangilio wa suits za wanaume, katika duka la nguo, ukiwa na rafu mbili. Ya juu ikiwa na koti za suti zilizopangwa kwa mashati rasmi na tai. Huku ya chini ikiwa na koti za suti zilizoning'inizwa. Mabango mawili yanatangaza ofa maalum, 3 suits at price 34,950 KES yakielekeza katika kampeni ya bei nafuu, kwa bidhaa za daraja la juu.

Picha hii inaonyesha sehemu ya ndani ya duka la nguo lililopangwa kwa ustadi wa kisasa. Mandhari yake ni ya kuvutia na ya kibiashara ambapo kuna mannequins waliovaa mavazi ya mtindo kama koti la blue , fulana na viatu vya kahawia. Rafu na hanga zimejaa mashati, suruali, sweta na koti, vyote vimepangwa kwa usafi na muonekano wa kuvutia. Sakafu ya vigae na mwangaza wa dari unatoa hisia ya usafi na urahisi kwa wateja. Maandishi madogo na matangazo yanaonyesha maeneo tofauti ya bidhaa.

Muundo huu unaonyesha duka la nguo na viatu lililopangwa kwa ustadi na uwazi ikiwa na, mashati na suruali, zimefungwa na kuwekwa kwenye meza za mbao katikati ya chumba. Viatu vimepangwa juu ya masanduku na rafu pembeni vikionyesha mitindo mbalimbali. Kofia na jacket ziko kwenye rafu za duara na za wima, huku taa nyingi za dari zikitoa mwanga mkali wa kisasa. Sakafu ni ya vigae safi na mazingira ya jumla yanaonyesha usafi na urahisi wa kusafiri kwa wateja.

Duka hili linauza mavazi na vifaa rasmi kama viatu, mikanda na mabegi. Kushoto kuna kibonzo kimevalishwa shati yenye michoro ya kuvutia. Nyuma yake kuna kabati la kioo lililojaa viatu na mikanda ya aina mbalimbali. Sehemu ya kulia kuna rafu na mabegi pamoja nguo zilizopangwa vizuri kwa kuzingatia usafi na mvuto kwa mteja. Ishara ya aina za malipo kama Visa na Mastercard, linaonyesha kuwa duka linazingatia urahisi wa wateja.

Mavazi mbalimbali ya wanawake yamepangwa nje duka ya Mirosa Classy Collections . Vibonzo vimepangishwa nguo za aina tofauti, mavazi ya kipekee kama gauni za rangi ya waridi, kijani, buluu, nyekundu na yenye madoa meupe pamoja na jumpsuits zenye mikato ya kisasa. Ndani ya duka kuna mwonekano wa nguo zaidi na vibonzo vilivyopangwa vinavyoonyesha mtindo inayolenga urembo na hadhi. Juu ya lango kuna bango lenye jina la duka na lebo ya hanga lenye herufi m likionyesha utaalamu wenye mavazi rasmi na ya kuvutia.

Picha ya mtu anayetabasamu huku amevalia miwani imetundikwa ukutani. Mkoba wenye rangi nyeupe kama maziwa upo juu ya meza nyeupe vile vile. Blauzi nyeupe ina madoadoa mengi meusi. Na mikoba yenye kupendeza wanawake ya kila aina imepangwa kwa utaratibu na jozi ya viatu.

Hili ni duka la kuuza manguo lina jina Polo. Juu yake mna kamera ya CCTV , Kwa upande wa kulia kuna rafu ambayo ina sehemu nyingi. Nguo na mavazi yamepangwa katika sehemu hiyo. Kwa upande wa kushoto kuna suruali, shati zingine zimepangwa katika rafu na pia koti.

Ni duka la kuuza manguo. Duka lenyewe jina lake ni Woolworths. Milango ya duka hii imefuguliwa na ni milango ya kioo kuashiria ya kwamba duka hili limefuguliwa kwa kuuza manguo

Juu ya meza yenye rangi ya samawati, kuna kikotoo, kuna vitabu vilivyopangwa juu ya vingine. Upande wa kushoto kuna kabati ambayo ina idara tofauti. Katika sehemu hii nguo zimepangwa hapo, koti na viatu hapo juu yake.

Taswira hii inaonyesha mazungumzo ya biashara ya magari katika mazingira ya car dealership ya kisasa kuna watu wawili , mmoja amevaa blazer ya buluu na suruali ya rangi ya mwangaza akiwa mtulivu. Mwingine amevaa suti ya kijivu na tai akionekana akielekeza au kueleza jambo kuhusu gari. Magari ya rangi nyekundu, nyeupe na mengine yako ndani ya jengo lenye mwangaza wa asili kupitia madirisha makubwa.

Taswira hii ni ya video ya moja kwa moja ya mazishi ya mtoto Ariana kutoka kaunti ya Nyandarua inayoonyeshwa kwenye YouTube. Inaonyesha watu walio kusanyika chini ya hema wakihudhuria shughuli hiyo ya maombolezo. Huku maandishi ya video yakibainisha Funeral program of the late Ariana, Sunrise 4th July 2023 to 23rd February 2023 . Nambari ya kusaidia kifedha pia imeandikwa.

Mstari wa matairi mengi ya gari yamepangwa kwa mpangilio wa safu sambamba. Kila tairi likiwa na muundo wa sehemu ya juu yenye michoro ya kupitisha maji, na kuongeza mshiko kwenye barabara. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya uhifadhi wa vifaa vya magari au sehemu ya biashara ya matairi. Ikiakisi umuhimu wa muundo wa tairi katika usalama na utendaji wa gari.

Muundo huu unaonyesha Hyundai yenye nakshi za kisasa yenye mwonenkano wa kuvutia. Magari matatu ya maonyesho, sidan ya kahawia, SUV la fedha na jingine lililofichika kidogo. Mapambo ya mimea ya ndani, nembo kubwa ya hyundai ukutani na mpangilio wa kisasa wa counter ya mapokezi.

Watu wawili wamesimama karibu na gari katika eneo linalonekana kuwa la mauzo, au maonyesho ya magari. Mmoja ameonyesha sehemu ya gari kwa mkono, huku mwingine akiwa ameshika kifaa cha elektroniki, kama tablet . Mlango wa gari uko wazi na ndani kunaonekana viti na usukani, ikiashiria hatua ya ukaguzi au maelezo kwa mteja kuhusu sifa gari hilo. Mandhari ya kisasa, yenye mwangaza mzuri, na madirisha makubwa yanayoonyesha mazingira ya nje, yenye miti.

Taswira hii inaonyesha gari la zamani aina ya van la rangi la buluu likiwa limepaki pembeni ya jengo la mawe. Gari hilo lina grill ya chuma mbele na linaonekana kuwa katika hali ya kuchakaa. Rust na uchafu vinadhihirika wazi. Pia kuna bomba la maji lililolala ardhini, likidokeza shughuli za mtaa au usambazaji wa maji. Ukutani kuna dirisha lenye grill na nambari ya gari KAA 1557 , inaweza kuwa ya zamani.

Picha inaonyesha gari aina ya Subaru Forester rangi nyeupe, likiwa limeegeshwa juu ya udongo na nambari ya usajili ya Kenya KCE 982P . Gari lina hoodscope , magurudumu ya alloy na vioo vya pembeni vyenye taa za kuashiria mwelekeo. Mandhari ya nyuma ina magari mengine yaliyopaki na uzio wa waya wa miiba.

Gari jeupe aina ya van lina nambari ya usajili KDC 735S, limepakiwa barabarani karibu na mazingira ya mtaa wa kawaida. Mlango wa upande wa abiria ni wa kuteleza na madirisha yote yana gilasi iliyotiwa giza. Sehemu ya nyuma imewekwa mistari ya rangi nyekundu na manjano pamoja na maandishi ya kigeni kwenye mlango wa nyuma. Mazingira yanaonyesha miti, jengo na pembeni na nyaya za umeme angani chini ya anga ya mawingu mepesi.

Picha inaonyesha mtu akitumia mashine ya kusafisha kwa shinikizo kusafisha sehemu ya ndani ya gari jekundu. Gari hili linaonekana kuwa katika hatua ya matengenezo au urejeshaji kwani limeondolewa milango na baadhi ya sehemu za mwili wake wa nje. Mtu huyu amevalia mavazi ya kawaida na ameweka mkazo katika kusafisha kwa umakini. Mandhari ya nyuma ina magari mengine na vifaa mbalimbali ikiashiria kuwa eneo hilo ni gereji au karakana ya urekebishaji wa magari.

Aina ya Mercedes Benz rangi ya kijivu limeegeshwa ndani ya sehemu iliyofunikwa kwa paa la mabati. Lango wa mbele upande wa kushoto uko wazi likionyesha matumizi au ukaguzi wa gari hilo. Muundo wa gari ni wa zamani lakini ni wa kuvutia wenye madirisha safi na vipande vya chrome vinavyong'aa ikiashiria hali nzuri ya matunzo na mvuto wa kimtindo. Nyuma ya gari kuna vitu vilivyofunikwa kwa turobai au magari mengine na mazingira yanatoa taswira ya eneo la watu wanaojihusisha na uhifadhi au ukusanyaji wa magari ya dhamani.

Kuna watu watatu, mmoja anatembea mpango wake unaonekana. Amevaa koti yenye rangi nyeusi na suruali yenye rangi ya samawati. Hao wengine wawili, walio kwa umbali kiasi wamesimama kando ya gari na wamevaa reflector zenye rangi ya kijani kibichi.

Muundo huu wa biashara unaangazia meza ya kuuza viatu katika mazingira yasiyo rasmi ya soko la mtaa. Viatu vya aina mbalimbali, michezo , viatu vya wazi na sandals vimefungwa kwa kamba au kuonyeshwa kwenye rafu iliyotengenezwa kwa mbao na kufunikwa na plastiki .Kuna ndoo la vifaa vya usafi ikionyesha kuwa muuzaji anahakikisha, bidhaa zake ziko safi na zinavutia kwa wanunuzi.

Hii inaonyesha maonyesho ya mboga mbichi sokoni au dukani, zimepangwa kwa mpangilio mzuri na wenye kuvutia ikiwa ni pamoja na nyanya, karoti, vitunguu, tango, hoho ni za rangi tofauti nyeundu, kijani na njano. Ndimu, cilantro, na matango ya kichungu. Kuna kikapu cha buluu chenye makopo mawili ya Blueband, pamoja na mbaazi za kijani. Vitu vyote vimeppangwa kwa umakini na rangi za mboga zinavutia sana, kuhashiria usafi na uratibu katika uuzaji wa bidhaa za chakula.

Picha hii inaonyesha mpangilio mzuri wa maua ya kupendeza. Kuna makundi ya rangi mbalimbali. Maua ya njano yaliyo mbele yanatoa mwangaza na hisia za furaha. Maua ya zambarau upande wa kulia huongeza kina cha mvuto. Maua ya ua la waridi nyuma yanaoneakana kutoa haiba ya utulivu. Pia kuna kopo ya kijani upande wa juu kushoto huenda ni sehemu ya mapambo au ya kuhifadhia maua. Kuna karatasi nyeupe au kitambaa katikati labda ni sehemu ya kifungashio au ujumbe.

Ni katika soko ambapo uuzaji wa bidhaa tofauti unaendelea. Pana mikoba, mavazi na bidhaa nyingi tofauti. Pana watu wawili waliokaa chini, mama mmoja aliyevaa koti lenye rangi ya waridi, akiwa kando yake ni mwanaume. Wapo pia wengine wawili waliosimama kando.

Soko hili lina bidhaa tofauti, kuna wanunuzi na kuna wauzaji. Kuna mtu mmoja ambaye amepiga magoti na ni kana kwamba anapiga gumzo na mnunuzi mmoja ambaye ameketi chini.

Ni katika soko na ni kibanda ambayo imetengenezwa kwa mbao na mabati. Kuna bidhaa tofauti na mishipi, kuna karatasi za kubebea mizigo na kuna mtu mmoja ambaye amesimama nyuma ya mbao moja.

Bango la Tryvay Smat Agencies linaonyesha matangazo ya huduma za upangishaji wa nyumba na biashara. Maeneo yanayotolewa ni pamoja na vyumba vya kulala, vyumba vya mtu mmoja, bed-sitter , maduka na nafasi ya biashara masonnet na bungalows , zilizo na sehemu binafsi. Bango limewekwa katika mtaa wa makazi au biashara likiwa na namba ya simu kwa mawasiliano. Mandhari hii inaonyesha upatikanaji wa huduma rasmi za upangishaji kwa wakazi wa miji.

Nyumba ya makazi yenye paa la kahawia imejengwa kwa muundo wa kisasa, ikiwa na baraza ndogo linalozungukwa na ukuta wa mawe. Mimea ya kijani imepandwa kandokando ya ukuta, ikiashiria juhudi za kurebesha mazingira. Nyuma kuna nyumba nyingine zilizo na mitindo inayofanana, pamoja na mandhari angani yenye mawingu mepesi.

Jengo la ghorofa nyingi linaloitwa Three Units Complex limeandikwa matangazo ya upangishaji wa vyumba na sehemu za biashara. Bango juu ya jengo linasema To Let likiororedesha uchaguzi kama studio apartments , vyumba vya kulala na ofisi na maduka. Namba za simu za mawasiliano zimewekwa na jengo lina madirisha makubwa ya rangi nyekundu yanayosimamia yale mabati. Na kuna ishara nyingine ndogo yenye maandishi DKB . Darini kuna tena ya mawasiliano huku nyaya za umeme zikionekana mbele ya jengo. Hali ya anga ni ya mawingu kidogo na mwangaza mzuri.

Muundo huu unaonyesha nyumba ya tofali yenye dari ya matofali mekundu, ikiwa imezungukwa na nyasi za kijani, ukuta mweupe wa uzio, na mapito ya saruji kuelekea mlangoni. Dirisha kubwa lenye pazia jeupe linaipa muonekano wa utulivu, huku dish ya satellite ikiwa pembeni. Kiashiria cha upatikanaji, wa habari na teknolojia. Kwa nyuma kuna miti na jengo jingine la tofali, chini ya anga lenye mawingu mepesi.

Nyumba hii ni ya kisasa. Paa lake limeundwa kwa kutumia matofali. Miale ya jua inaangazia maua yaliyopandwa katika boma hili, huku miti ambayo imezunguka mahali hapa imesababisha kuwepo kwa kivuli.

Ghorofa mbili tofauti zimejengwa kando kando. Kuna ukuta ambao umezunguka ghorofa hizi mbili. Moja ghorofa hili lina rangi nyeupe na ghorofa hili lingine ambalo limeandikwa jina juu lina rangi ya kijani kibichi ambayo imekolezwa.

Kuna gorofa kubwa yenye rangi kati ya manjano na kahawia. Ghorofa hili lina madirisha mengi. Juu ya ghorofa hii kuna tenki ya kuchotea maji. Kuna ukuta pia ambao umeuzunguka ghorofa hili.

Bango hili limeandikwa kwa maneno ya rangi nyekundu na nambari mbili zimeandikwa kwa rangi nyeusi. Limebandikwa kando ya ukuta na lina maelezo kuhusiana na nyumba hii.

Gari la ununuzi liko mbele likiwa na bidhaa chache zikiwemo boksi la Gental na kifaa kinachoonekana kuwa fyer ya hewa. Nyuma kuna sehemu ya matunda yenye aina mbalimbali za tufaha zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, juu ya stendi nyeusi. Watu kadha wanaonekana wakinunua bidhaa, huku mabango yakionyesha ofa na bei kama vile best deal na two fifty eight point nine eight zero .

Taswira hii inaonyesha rafu ya bidhaa mbali mbali ya chakula cha mbwa katika duka au supermarket ikiwa imepangwa kwa ustadi. Mabegi ya rangi tofauti kama njano, buluu, kahawia na nyeupe yamepangwa kwa safu katika kiwango tofauti cha rafu. Kila begi lina alama za chakula cha mbwa baadhi yakiwa na maandishi kama grain free ama formula maalum kwa afya au mahitaji ya mbwa. Kuna bango kubwa juu linalosema dog food pamoja na picha za mbwa wakifurahia.

Rafu ya duka imepangwa kwa safu za pakiti za nepi za watoto kutoka chapa mbalimbali kama Molfix na Huggies. Pakiti hizo zina rangi tofauti kulingana na chapa na ukubwa na zimeandikwa maelezo ya aina na uzito wa watoto wanaolengwa. Bei za bidhaa zimeonyeshwa kwenye vibandiko vilivyo chini ya kila safu.

Jengo lenye rangi ya kachekesha na taa nyingi za juu limejaa matawi mbali ya bidhaa. Sehemu ya matunda ina nanasi na melons zilizopangwa kwenye vikapu vya uchafu wa rangi ya kijani. Alama za mpangilio zinasomeka nuts, bulks sale area and eat good feel good kuna mlango wa dharura uliojuu na taa za kuegesha zenye mwanga mkali.

Muundo huu unaonyesha rafu za maduka ya rejareja au supermarketi . Upande mmoja ukiwa na juisi za matunda kama apple, orange na tropical blends na upande wa pili ukiwa na vyombo vya plastiki kama mapipa na ndoo. Kuna mikikoteni ya ununuzi iliyobeba bidhaa kadhaa na bango la food kwa mbali linaashiria sehemu ya bidhaa za chakula.

Muundo huu unaangazia eneo la bidhaa za bustani katika duka la vifaa vya nyumbani ukiwa na taa za solar za nje zilizopangwa kwenye meza maalum. Kuna mchanganyiko wa miundo mviringo na mistatili yenye matangazo ya punguzo na mabango ya matumizi ya taa bustanini. Nyuma kuna mapipa makubwa ya plastiki, samani za nje na vifaa vingine vya bustani huku sakafu ikiwa na vigae visafi vilivyopangika.

Taswira hii inaonyesha maonyesho ya samaki na dagaa kwenye soko la kisasa au supermarket ambapo samaki wa aina mbalimbali wamepangwa juu ya barafu wakiwemo samaki waliokatwa vipande, fillet na wale waliowekwa kwenye vifungashio vya plastiki. Kuna bei zilizowekwa wazi na bango linaloonyesha mpangilio wa huduma bora na usalama wa chakula. Tarehe na saa zinadokeza muktadha wa uchambuzi wa kipindi husika au ramani ya shughuli za wakati fulani.

Muundo huu unaonyesha sehemu ya huduma kwa wateja ikihusisha counter yenye maandishi makubwa yenye mwangaza, customer service juu ya eneo la kupokelea. Mteja mmoja anaingiliana na wawakilishi wawili wa huduma, huku nyuma yao kukiwa na noticeboards zenye hati rasmi, picha na bango linalosema, "food everywhere should be returned" .

Muundo huu unaangazia kitengo cha vitafuno katika duka la rejareja kikiwa na mabango yanayoelekeza wateja kwenye sehemu za vinwaa, ayabic sweets na donuts , kila moja likiwa na bidhaa husika. Bidhaa hizo zimetandazwa kwa mvuto kwenye counter huku stendi ya peremende iliyoandikwa assorted candies ikiongeza rangi na chaguo kwa watoto na wateja wanaopendelea vitamu.

Taswira hii inaonyesha rafu ya aina mbalimbali za pipi na peremende katika duka la rejareja au supermarket ikiwemo gummy bears , peremende za chocolate , pipi ngumu na vitafunwa vingine kwenye vifungashio vyenye rangi nyingi. Sehemu hiyo imepangwa vizuri chini ya bango la candies ikiwa na mwanga mkali na sakafu safi ya vigae.

Safu ya bidhaa kwenye duka kubwa inaonyesha bidhaa zilizopangwa kwa utaratibu mzuri pande zote za njia za kutembea. Kushoto kuna bidhaa kama kahawa, chai na siagi ya karanga zilizowekwa kwenye rafu za ngazi mbalimbali. Kulia kuna vitafuno kama chipsi na vyakula vilivyofungashwa vikiweka rangi na mvuto wa biashara. Mwanga wa dari wa flourescent unatoa mwangaza wa kutosha na sakafu safi unaonyesha usafi wa mahali na mazingira yanayovutia wateje kufanya ununuzi kwa utulivu.

Neno hili Carrefour limeandikwa kwa rangi ya samawati katika sehemu ya kuingia mahali hapa pa ununuzi. Wanaonekana watu watatu waliovaa shati ya rangi nyeupe, kando yao akiwa ni mama mmoja amevaa kibeti na amevaa mavazi ya rangi nyeusi anaingia mahali hapa.

Hapa pana duka kubwa, ambapo pana wahudumu na wateja, kila mtu akipiga shughuli zake. Kuna mwanaume mmoja aliyesimama. Amevaa shati ya rangi nyekundu. Amesimama kando ya mwanamke ambaye amevaa shati ya colour nyeupe. Wanapiga gumzo.

Ni katika duka kuu ambapo mteja mmoja aliye vaa suti anapiga shopping yake hapa anaonekana kuchukua vitu kutoka katika shelf na kuziweka katika kikapu yake ili aweze kuzinunua.

Sehemu hii katika duka kuu imetengwa bidhaa za kuhifadhiwa kwa friji. Maziwa, maziwa mala na mtindi au yogurt yakiwa miongoni mwao yamepangwa kwa utaratibu kulingana na aina.

Sehemu hii ni katika duka kuu, ambapo friji imeweza kuhifadhi: maziwa mala, mtindi yaani yoghurt na maziwa ya kupikia chai. Wanunuzi wanaweza kuzipata hapa ili waweze kuzinunua.